Kundi kubwa sana la magari mapya yaliyoegeshwa nje, yamepangwa kwa safu ndefu na zinazoonekana kutokuwa na mwisho. Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi, kijivu na baadhi ya rangi nyingine.

Kiasi kikubwa cha noti za shilingi ya Kenya zikiwa zimetandazwa juu ya meza ya rangi ya kahawia au nyekundu iliokooza. Noti hizo ni za thamani tofauti ikiwemo shilingi, mia mbili, mia tano, na shilingi elfu moja, zimepangwa kwa namna mbalimbali. Zingine zikiwa zimetandazwa vizuri na zingine zikiwa zimewekwa pamoja kwa shabiki.

Duka dogo au kibanda cha kuuza bidhaa. Mbele kuna masanduku mawili ambayo yaliyowekwa juu ya mengine yakiwa yamejaa viazi vyeusi, vinavyoonekana kama viazi vikuu au aina nyingine ya mizizi.

Mlango wa duka la kubadilishia fedha na kutuma pesa. Kuna mabango yanayoonyesha huduma za kutuma pesa kama vile; western union, money gram, M-Pesa na Ria money transfer, zote zikionyesha uwezo wa kutuma na kupokea pesa duniani kote.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za shilingi za Kenya. Noti zinazoonekana wazi ni ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia mbili na noti ya shilingi mia moja. Noti zote zina maandishi Kenya na picha za wanyama pori.

Ndani ya kiwanda au karakana ambapo mabasi kadhaa bado hayajakamilika yamepangwa. Mabasi mawili ya mbele ni ya manjano na meupe na yote yanaonekana kuwa katika hatua za mwanzoni za utengenezaji, bila viti au madirisha.

Gari aina ya Van au matatu ya rangi ya fedha, iliyokuwa imeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Gari hilo lina nambari ya usajili ya Kenya KDC 869P. Nyuma ya gari kuna jengo kubwa lenye taa zinazowaka.

Soko la matunda na mboga lililojaa. Kuna rundo la matunda mbalimbali kama vile maembe, parachichi, machungwa na ndizi zilizoning'inia juu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kuchagua bidhaa zao sokoni.

Safu ya magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes-Benz, yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye lami na matofali. Gari la mbele ni nyeusi, likifuatiwa na jeupe, na kisha gari nyeusi tena.

Gari la aina ya SUV, linonekana kama subaru forester, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti nyuma yake. Gari hilo lina rangi ya fedha. Upande wa kulia wa picha kuna magari mengine yaliyoegeshwa na watu mbalimbali wachache wakiwa wamesimama mbali.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za matunda na mboga. Kuna rundo la ndizi zilizotundikwa juu, na chini yake kuna viazi vilivyowekwa kwenye katoni, magunia ya karoti, nyanya, mahindi mabichi ya kuchoma, au kuchemsha, na matunda na mboga nyingine nyingi zilizopangwa.

Rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mitumba, zimetupwa chini na kutawanyika ovyo. Nguo hizo zina rangi na mifumo mbalimbali. Kuna nguo ya mbao iliyolala katikati ya rundo la nguo.

Duka dogo labda kibanda cha M-Pesa chenye rangi ya samawati iliyokolea na milango ya chuma yenye rangi ya kijani. Juu ya mlango kuna bango lenye maandishi M-Pesa na namba ya simu. Ndani ya duka kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali.

Mikono ikishikilia rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya, noti hizo zimepangwa kwa mtindo wa feni zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Picha inaashiria shughuli za kifedha kama vile kuhesabu, kulipa, au kupokea pesa taslimu.

Mtaa wenye shughuli nyingi, unaoonekana kuwa eneo la biashara. Kuna majengo yenye rangi mbalimbali, ikiwemo machungwa na kijani kibichi, yaliyobandikwa mabango ya saluni za nywele na biashara nyingine.

Mwanaume aliyevaa fulana nyeupe na suruali ya kijani akiingia au kutoka kwenye duka. Kushoto kwake kuna bango jekundu lenye maandishi na M-Pesa pamoja na namba ya simu.

Duka dogo au sehemu ya duka iliyojaa bidhaa na maziwa na vinywaji vingine. Kuna rafu zilizojaa katoni za maziwa, chupa, na vifungashio vingine baadhi zikiwa na nembo. Pia kuna mabango ya matangazo ya bidhaa hizo.

Gari dogo la abiria jeupe lililokuwa limeegeshwa nje. Gari lina milango miwili ya kuteleza na madirisha meusi. Kwa nyuma kuna stika zenye namba themanini na zingine zenye mwandiko wa kichini.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza vya aina na rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa au kuning'inizwa katika safu. Inaonekana kama duka au sehemu ya kukodisha viatu hivyo, vikiwa vinapatikana kwa ukubwa tofauti.

Ndani ya chumba kikubwa cha kuonyeshea magari chenye madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuna safu ya magari mapya ya aina tofauti, yakiwemo SUV yamepangwa kwa usawa.

Safu ndefu ya magari ya kifahari yakiwemo Mercedes Benz yaliyopakiwa kando ya barabara yenye lami. Magari hayo yana rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, nyeusi na kijivu.

Soko la matunda lenye aina mbali mbali za matunda yaliyopangwa kwa urembo. Ndizi nyingi zimetundikwa juu, huku maembe, tikiti maji, maparachichi, machungwa na matunda mengine yakiwa yamepangwa kwenye masanduku, vikapu na mifuko chini.

Duka dogo la mboga au matunda linaloonekana kuwa la soko la wazi. Ndizi nyingi za aina tofauti zikiwemo ndizi mbichi za kijani na ndizi zilizoiva za njano zimening'inia kwa kamba kutoka kwenye dari.

Mikono miwili ya wanaume ikishikana ikiashiria makubaliano au biashara iliyofanyika. Mwanaume mmoja amevaa shati la rangi nyepesi na mwingine amevaa suti ya samawati na tai.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimetandazwa kidogo zikionyesha muundo na neno Kenya lililoandikwa juu yake. Nyuma sehemu ya kibodi cha kompyuta inaonekana ikiwa imefichwa kidogo.

Lori kubwa la kusafirisha magari yenye rangi ya machungwa likiwa limebeba magari mengi ya aina na rangi tofauti. Lori hilo linaonekana kuwa la kisasa na lina ghorofa mbili za kubebea magari.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali hasaa viatu vya michezo, vilivyopangwa au kutundikwa pamoja, labda kwa ajili ya kuuzwa sokoni au duka la mitumba. Viatu hivyo vina rangi na staili tofauti vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana.

Soko la wazi labda la mboga. Kuna meza ndefu zilizojaa mboga za majani na wateja pamoja na wachuuzi wanaoonekana wakishughulika. Juu ya soko kuna matundu makubwa yanayotoa kivuli. Barabara katikati ya meza inaonekana kuwa na unyevunyevu au maji kidogo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi na umati mkubwa wa watu. Kuna vibanda vingi vilivyo tengenezwa kwa vifaa vya muda mama vile mabati na mbao zikiunda bidhaa mbalimbali. Nguo nyingi zimening'inizwa zikiashiria kua zina uzwa.

Rundo kubwa la matairi mapya ya magari yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Matairi yanaonekana kuwa na mifumo tofauti tofauti ya mianya na mistari ikionyesha miongozo na muundo wa kukanyanga barabara tofauti.

Mfumo wa kisasa wa kuuza maziwa au vinywaji, mwanamume mmoja amevaa fulana nyeupe anaonekana akimimina kinywaji kutoka kwenye mtungi mweupe kwenda kwenye glasi ya rangi ya chungwa. Nyuma yake kuna mashine mbili za kuuza, zikiwa na skrini ndogo za kidijitali na maagizo.

Soko la azi au kibanda kinachouza viatu vya ngozi vilivyo pambwa kwa shanga. Kuna idadi kubwa ya viatu hivyo, ambavyo vingi vimetundikwa kwenye kamba, na vingine vimepangwa kwenye meza iliyo fanyikwa kwa kitambaa cheupe.

Duka la viatu lililoko nje, lenye ukuta wa zambarau. Kwenye ukuta huo kuna rafu nyingi zilizojaa viatu mbalimbali, vikiwemo viatu vya kike, buti na sneakers .

Gari la kifahari la sporti la rangi ya njano angavu likiwa limewekwa kwenye chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa ya kioo. Gari hilo limewekwa katikati ya jukwaa la mviringo lenye sakafu nyeupe na nyeusi.

Familia yenye furaha, ikiwezekana ikifurahia kifungua kinywa. Baba na watoto wawili wadogo. Mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wamekaa mezani wakitabasamu. Mwanamke anayefanana mama, amesimama nyuma yao akiwa ameshika kikombe.

Chumba cha maonyesho ya magari ya kifahari chenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Magari kadhaa ya kisasa yakiwemo BMW zenye rangi tofauti kama vile; kijivu, nyeusi na samawati yameegeshwa ndani ya chumba hicho. Inaonekana kama duka la kuuza magari mapya au yaliyotumika ya kifahari.

Mwanamke akitumia mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki, mashine hiyo ni kubwa, nyeupe na ina nembo ya Milk ATM na maelekezo ya jinsi ya kutumia. Mwanamke huyo amevalia kanzu nyeupe na amefunika nywele zake na anaonekana akishughulika na mashine hiyo kuchukua maziwa.

Mandhari ya soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi au la jumla. Kuna watu wengi wakiuzia na kununua bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga. Machungwa na nyanya zimepangwa kwa wingi ardhini au kwenye makreti.

Rundo kubwa la nguo zilizokusanywa pamoja zikiwa zimechanganyika na kutawanyika. Nguo hizo zina rangi na aina mbalimbali zikiwemo fulana, mashati na suruali. Kwa nyuma kuna mtu anayeonekana akipekuapekua nguo hizo, huku sehemu ya duka au ghala ikionekana kwa mbali.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meupe na meusi kwenye ghorofa zake mbili. Lori hilo limesimama nje chini ya anga ya samawati na kuna majengo na miti mingine mingi.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Ndizi nyingi zimetundikwa juu na pia zimepangwa kwenye meza. Matunda mengine kama nanasi, maembe, mapapai na mamboga yanaonekana yamepangwa kwenye meza za mbao.

Soko la bidhaa za asili au mapambo, likiwa na stendi nyingi zenye bidhaa zilizotundikwa na kuonyeshwa. Kwa mbele kushoto, kuna kibanda chenye vikuki, herini na mapambo mengine yaliyopangwa vizuri.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali na vito vingine vya kitamaduni labda vikionyeshwa kwenye soko la ufundi au duka la zawadi. Kuna shanga ndefu zilizoning'inia, mikufu na bangili. Zote zimetengenezwa kwa shanga ndogo ndogo zenye ruwaza na mchanganyiko wa rangi nyingi kama vile; samawati, kijani, njano, nyekundu na machungwa.

Soko la viatu lenye shughuli nyingi. Kuna meza ndefu za mbao zilizojazwa aina mbalimbali za viatu ikiwemo buti, viatu vya michezo na viatu vingine ambavyo vingine vinewekwa juu ya masanduku ya viatu.

Duka la zawadi au sanaa ya mikono likiwa limejaa vitu mbalimbali vinavyoashiria utamaduni wa kiafrika na wanyama pori. Upande wa kushoto, ukuta umejaa sumaku au nakshi ndogo zenye umbo la ramani ya Kenya na wanyama mbalimbali wa porini kama vile; punda milia, simba, twiga, vifaru na ndege.

Wanaume wawili wakiwa karibu na gari la umeme katika chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja wao, aliyevaa suti, anaonekana akichomeka au kuchomoa kebo ya kuchaji kwenye gari, huku mwanaume mwingine akimtazama. Inaashiria kuonyeshwa kuwa an teknolojia ya gari la umeme au mchakato wa kuchaji.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa katika chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja wa wanaume aliyevaa suti, anaonekana kuwa muuzaji au mshauri, akionyesha kitu kwenye kompyuta kibao kwa wanandoa hao wanaotabasamu.

Bucha au duka la nyama. Kuna vipande vikubwa vya nyama vilivyowekwa ndani ya friji ya kuonyeshea. Nyuma ya friji kuna nyama iliyoning'inia kutoka paa na wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya kazi au kusimamia eneo hilo.

Soko la matunda na mboga likiwa na matunda mengi yaliyopangwa kwa rundo. Matunda kama ndizi, tikiti maji, mapera, mananasi, machungwa, tufaha na matunda mengine yamepangwa kwenye masanduku au rundo.

Tangazo la bima, inaonyesha gari jeupe likiwa limezama nusu ndani ya maji yamafurika barabarani huku magari mengine yakionekana kwa mbali yakikwama kwenye maji hayo. Juu ya picha upande wa kulia kuna nembo ya Aki.

Watu watatu wamesimama mbele ya vibanda au maduka yanayotoa huduma za M-Pesa. Juu ya vibanda kuna bango lenye maneno available here . Kila kibanda kina mabango madogo ya M-Pesa na namba za wakala, yakionyesha huduma zinazopatikana.

Duka dogo lenye milango miwili ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani. Juu ya mlango kuna alama ya safaricom na neno M-pesa limeandikwa wima kwenye mlango wa kushoto. Ndani ya duka kuna rafu na bidhaa chache.

Gari dogo la abiria jeupe likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye paa la kisasa linaloonekana kuwa la umbo la mviringo. Gari hilo lina stika ya mbwa upande wa abiria na inaonekana ni Toyota Hiace.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali, hasa kanda mbili na viatu vya plastiki, vikiwa vimetawanyika kwenye meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe. Viatu hivyo vina rangi tofauti tofauti, ikiwemo samawati, zambarau, njano, nyekundu, kahawia na nyeusi.

Rundo la magunia makubwa yaliyofungwa kwa kamba nyeusi yaliyojaa nguo. Magunia hayo yame kusanywa pamoja kuashiria kuwa ni mzigo wa nguo zilizotumika au nguo za jumla. Baadhi ya magunia yanalebo zinazo onekana.

Safu ya magari yaliyopakiwa sambamba, yakionekana kuwa katika maonyesho ya magari, uwanja wa magari wa kuuzwa au eneo la maegesho. Magari yaliyo mbele yanaonekana kuwa meupe na ya fedha na nuru ya jua inaonekana ikichomoza upande wa kushoto wa picha, ikiongeza mwangaza.

Eneo la maonyesho ya magari, pengine la muuzaji wa magari. Magari kadhaa yamepangwa kwenye ngazi mbili, baadhi yakiwa chini na mengine yakiwa yameegeshwa kwenye jukwaa la juu. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na magari yalioko juu, wakionekana kuwa wateja au wafanyakazi.

Duka dogo la saluni na vipodozi lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Kwenye mlango wake kuna bango linalosomeka Beauty Salon Cosmetics and Perfumes . Ndani ya duka, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali za vipodozi.

Trela ndefu ya kubebea magari ikiwa imepakia magari kadhaa. Trela hii ni ya rangi ya samawati na ina viwango viwili vya kupakia magari. Juu ya trela kuna gari jeusi la kifahari aina ya SUV na gari jingine la abiria.

Basi dogo la rangi ya fedha ambalo lina namba na maandishi. Hii inaashiria kuwa ni gari la matangazo ya huduma za mikopo. Basi hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyesi likiwa na magari mengine yaliyo egeshwa karibu ingawa hayajaonekana vizuri.

Magari matatu yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi lililozungukwa na miti na vichaka. Magari hayo ni nyeusi, samawati na nyeusi nyingine na yote yana namba za usajili za Kenya. Mwanaume mmoja amesimama katikati ya magari mawili akitazama mbele.

Mikono ikishughulikia noti za pesa, zinazo onekana kuwa shilingi za Kenya, noti hizo zimepangwa vizuri kwenye draw au mashine ya kuhesabu pesa, ikionyesha shughuli za kifedha kama vile kuhesabu, kupanga, au kuweka akiba.

Ndani ya chumba kikubwa cha kuonyeshea magari. Magari mengi mapya yenye rangi nyeusi na rangi nyingine za giza yamepangwa kwa safu yakionyesha miundo mbalimbali. Sakafu ni vigae vyeupe vilivyong'aa na dari ina taa nyingi zinazong'aa zikionyesha magari vizuri.

Soko kuchafu la nje lililojaa rundo la kabichi na mabaki ya mboga zilizotapakaa chini. Barabara ya udongo katikati imejaa uchafu. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au wakipita katikati ya vibanda vilivyotengenezwa kwa vifaa hafifu.

Mkono wa mtu ukiwa ameshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hiyo inaonekana wazi ikiwa na maandishi one thousand shillings na namba 1000. Sehemu ya noti yenye picha ya KICC na farasi wawili pia inaonekana.

Duka la vitambaa au sehemu ya kuuza nguo, ikiwa na vitambaa mingi vya aina mbali mbali na rangi mbali mbali. Vitambaa vimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao, baadhi vikiwa vimekunjanwa na kupangwa juu ya vingine na vingine vikiwa vimetundikwa.

Soko la wazi, au duka la nguo za mitumba lenye safu nyingi za viatu vya aina tofauti, kama vile buti, sneakers na viatu vingine. Baadhi ya viatu vimepangwa kwenye meza au tini iliyofunikwa na kitambaa cha njano, huku vingine vikining'inia au kuwekwa kwenye kwa rafu zilizotengenezwa kwa mbao au chuma.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likibeba magari kadhaa ya rangi nyeusi, likitembea barabarani. Magari yamepangwa kwenye ghorofa mbili za trela. Nyuma ya lori kuna magari mengine mawili meupe yakitembea barabarani chini ya anga yenye mawingu.